Pembeni ya ghorofa lenye ukuta wa rangi ya mayai na dhahabu, kuna nguzo ndefu iliyobeba nyaya nyingi nyeusi za kusambazia umeme kwa watumiaji mbalimbali, na pembeni yake kuna nguzo nyingine ambayo imebeba taa inayomulika usiku.

Ukuta wa matofali wenye geti lenye rangi ya bluu ambapo kwa juu kuna senyenge zilizowekwa kimduara pamoja na vyuma vilivyobeba nyaya za umeme na hii ni kwa ajili ya usalama kwani pale mtu atakapogusa nyaya hizi hutoa shoti.

Mashine kubwa za transfoma ambazo zimezungushiwa na wigo wa kamba ya rangi ya chungwa zinazofungwa kwenye mabomba meupe na hichi ni kituo kidogo kinacho jihusisha na upelekaji na ugawaji wa umeme kwa kutumia mitambo maalumu.

Nguzo moja ndefu ambayo ipo katikati ya uzio wenye rangi ya njano pamoja na miti midogo midogo, ikiwa imebeba nyaya nyingi nyeusi zinazosambaza umeme kwa watumiaji na eneo hilo ni la makazi ya watu.

Uzio wa ukuta wa matofali wenye geti lenye rangi ya bluu, ambapo kwa juu kuna senyenge zilizowekwa kimduara pamoja na vyuma vilivyobeba nyaya maalumu za umeme, na hizi hutumika kama moja ya nyenzo za usalama ambapo hutoa shoti pale mtu atakapozigusa.

Nguzo nyingi ambazo ni ndefu zimeshikilia nyaya nyembaba zenye rangi nyeusi, ambazo zinasambaza umeme kwa watumiaji mbalimbali, na zimesimamishwa kwenye eneo kubwa ambalo lina majengo mbalimbali ya makazi ya watu mengine yakiwa ni maduka.

Mbele ya maghorofa mawili, moja la kijani, lingine la rangi ya njano kuna transfoma kubwa lenye rangi ya kijivu ambalo limebebwa katikati ya nguzo mbili ndefu, ambazo zina nyaya nyingi nyeusi nahisi ni kwa ajili ya kusambazia umeme kwa watumiaji.

Taa za barabarani ambazo ziko upande wa kushoto, wa kulia na kwa mbele na zimening'inizwa kwenye kichuma cheusi na ya mbele inaonyesha namba thelathini na nne ambayo ikiashiria magari kusubiri kwa sekunde hizo na kwa chini kuna taa ikionyesha mtu akitembea ikiruhusu mpita njia kuvuka barabara.

Wanaume wanne, wanasaidiana kufunga taa za barabarani kwenye chuma chake, na zipo ndani ya chombo cheusi na zina mpangilio wa nyekundu, njano na kijani. Na Taa hizi husaidia kuongoza magari barabarani ili kuepusha ajali.

Idadi kubwa ya watu wazima pamoja na wanafunzi wako pembezoni mwa barabara ya lami huku polisi waliovaa nguo nyeusi wakiwa wanaelekeza. Pia wako eneo ambapo kuna alama kubwa ya pundamilia kwa ajili ya watu wanaovuka kwa miguu.

Kwenye barabara pana iliyopo mjini ambayo imezungukwa na majengo marefu na miti, kuna magari ya aina tofauti ambayo baadhi yameegeshwa pembeni, huku mengine yanaendeshwa kwenye njia hiyo, na pia kuna watu wengi wakiwa wanapita kwenye barabara hiyo.

Pikipiki mbili na kofia zake ambazo zina mchanganyiko wa rangi nyeusi na njano, zikiwa zimeegeshwa mbele ya kontena kubwa lililopakwa rangi nyeusi, nyeupe na njano na pembeni kuna wanaume wawili na wanawake wawili waliosimama karibu na vyombo hivyo vya usafiri.

Pikipiki yenye rangi nyeusi na kijani ambayo ina nembo ya jina la kampuni ya usafirishaji inayoitwa Bolt ikiwa imeegeshwa mbele ya nyumba yenye mlango wa bluu pamoja na rundo la mawe kama matofali yaliyoko kwa pembeni.

Treni kubwa yenye rangi ya chungwa njano, nyeupe na nyekundu na kwa nyuma inavuta mabehewa, ikiwa inapita kwenye reli iliyokatiza katikati ya nyasi fupi, pamoja na miti mirefu na minazi.

Barabara kubwa na pana, zilizojengwa kwa lami na zimezungukwa na taa, ya katikati iko tupu, ila za pembeni zimejaa magari ya aina mbalimbali kama; mabasi na magari madogo ambayo yanatembea kwa kasi.

Maeneo ya mjini, kuna kundi kubwa la watu waliosimama pembezoni mwa barabara wakisubiria usafiri, huku barabarani kukiwa kuna magari ya aina mbalimbali yakipita kama, ya watu binafsi na madaladala; na kwa pembeni kuna wapita njia.

Kundi dogo la watu ambao wamekusanyika kwa pamoja, ili kufanya usafi wa mazingira. Baadhi yao wakiwa wanazoa matakataka kwa kutumia reki na sepeto, na kuyaweka kwenye matoroli, ambayo yatapelekwa kwenye lori kubwa la njano lililo pembeni, ili ziweze kusafirishwa kupelekwa mahali husika.

Eneo kubwa la jalala ambapo kuna matakataka yaliyotupwa ovyo, na mengine yakiwa ndani ya mifuko ya viroba, huku kukiwa kuna watu wakiendelea kuchambua matakataka hayo. Pia, kuna malori mawili makubwa ambayo yanapita kwenye barabara iliyojaa matope.

Chombo kikubwa kilichotengenezwa na chuma ambacho kina rangi ya njano, kimeegeshwa pembeni ya jengo, huku ndani yake kukiwa kumejaa uchafu wa aina mbalimbali, kama vile mifuko mikubwa ya nailoni yenye rangi ya nyeusi, pamoja na uchafu wa makaratasi na maboksi.

Chombo mfano wa ndoo wenye rangi ya kijivu, ambayo ina mfuniko wake wenye mpini, na ndani yake kuna mfuko mkubwa wa nailoni wenye rangi nyeusi ambao umewekwa mahsusi kwa ajili ya kukusanyia matakataka yanayotupwa humo ili iwe rahisi wakati wa utupaji.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko mikubwa kama viroba vilivyojaa uchafu wakipeleka kwenye gari kubwa lililo kuja kukisanya matakataka hayo na kupeleka sehemu husika . Huku wengine wakiwa wamesimama kwa pembeni .

Pembezoni mwa barabara, kuna matakataka ya aina mbalimbali ,ambayo yamekusanywa, mengine yakiwa ndani ya majaba yenye rangi ya bluu, kijani, huku mengine yakiwa ndani ya mifuko myeusi na myeupe, na yameegeshwa kwenye ukuta.

Pembeni ya sinki jeupe, kuna kopo lenye rangi ya kijivu ambalo kwa chini kuna pedali nyeusi ya kukanyagia, ili kufungua mfuniko wake. Na chombo hichi hutumiwa kuweka takataka za kutoka chooni, kama vile pedi za wanawake ama karatasi.

Chombo cha chuma chenye pedali ndogo nyeusi ya kukanyagia ili kufungua mfuniko wake. Na ni maalum kwa ajili ya kutunzia matakataka ya bafuni ama chooni; na hutumiwa kwenye maofisi, mahotelini, mashuleni, na hata majumbani.

Majaba makubwa meusi, yenye mfuniko na matairi kwa chini ambayo yamesimamishwa kwenye nyasi fupi pembezoni mwa barabara ya wapita njia. Na vyombo hivi hutumiwa kuwekea uchafu wa aina mbalimbali, unaopatikana kwenye maeneo yoyote, kama vile; shuleni na hata barabarani.

Kwenye eneo la uwazi kuna matakataka yenye vyuma vilivyochakaa, ambavyo vimetupwa ovyo bila mpangilio mzuri. Na hii ni hatari kwa afya kwani nyuma hivi, huweza kusababisha magonjwa kama pepo punda kwa mtu yoyote ambae atajikata kwa bahati mbaya.

Mabomba makubwa na mapana yakiwa na hali ya uchakavu, ambayo huwekwa ndani ya mifereji iliyoko pembezoni mwa barabara ya lami, kwaajili ya kusafirishia maji machafu, yakiwa yamepangwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi.

Kundi dogo la watu waliokusanyika kwa pamoja kufanya usafi wa mazingira, huku wakitumia vifaa mbalimbali, kama; mifagio ya kawaida, ya chelewa pamoja na toroli dogo kwa ajili ya kubebea uchafu, na baadhi yao wamevalia barakoa ili kujikinga na vumbi.

Kundi dogo la watu wapo kwenye eneo la jalala huku wakiwa wanakusanya takataka zenye mfumo wa plastiki kama chupa na kuziweka kwenye magunia eneo hili si salama kwani ni huweza kusababisha mlipuko ya magonjwa kama kipindupindu.

Kundi la watu ambao baadhi yao wamevaa kofia za chuma na makoti ya kazi, huku wakiwa wanachimba shimo la mfereji, na ndani yake kukiwa kuna bomba kubwa la chuma, ambalo husafirisha maji masafi kwa kwa watumiaji.

Lori kubwa lenye kichwa cheupe na nyuma yake kuna tangi kubwa lenye rangi ya bluu na maandishi meupe ambayo ni mahususi kwa ajili ya kubebea maji masafi na kuyasambaza kwa wateja, likiwa limeegeshwa pembezoni mwa jengo.